Huyu anaonekana akitoa vifaa hivyo kwenye kifaa hicho, au daktari huyu anaipima dawa hizo zinafaa kutolewa katika gati. Naye anaonekana akiwa amevaa vifaa vya udaktari na ameweza kuivaa barakoa kwenye mdomo wake.

Hawa ni akina mama ambao wameweza kuketi chini huku kuipima vitu ambayo inaonekana ni mchele au maziwa wameweza kuiweka katika vifarago vyao ili kumaanisha kuwa kuna kile kitu ambacho wanaendelea kuna mama ambaye amesimama na mwingine ameweza kuinama na mwingine kuketi chini.

Hili ni ndizi ambalo bado halijaiva vizuri. Ndizi hii unaweza kuweka, au kuichoma au kuitumia katika kila hali. Ndizi hii unaweza kuipeleka manyumbani kwa kula au mwenyewe anaweza kuipeleka mjini au sokoni ili akiuza anaweza kupata hela ya kujisaidia kimaisha.

Hapa ni sehemu ambayo wakati umeileta maziwa kutoka mashambani unapeleka kwenye mjini ili uweza kuiweka sehemu hii ambayo maziwa yanaweza kuwekwa kwenye vijikaratasi na kuiuza naye kuna huyu mwenye pikipiki ambaye ameweza kuifunga kitu hii ambazo anaitumia kuletea maziwa haya.

Huyu nayo ako katika ile rambirambi ya kuitaka kuikama ng'ombe hii kuitoa maziwa alafu ataichukua, naye ng'ombe imeweza kusimama wima huku naye akiendelea kuikama kuitoa maziwa haya kwa ng'ombe ili aweze kuipeleka manyumbani kuitumia na ingine kuipeleka mjini kuuza.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuwekezwa katika mashambani ya mkulima, ndizi hii bado yako changa na bado haijakomaa kuitoa mimea ambazo zinafaa kutoa ili wenyewe waeze kuiuza ili waeze kuipata pesa za kujikimu.

Mama huyu anaonekana akiwa ameitoa ndizi katika mashambani na anaonekana kuja kuitolea kifaa cha juu ili aweze kuweka motoni alafu atakula. Kuna ndizi mingi ambayo imeweza kupanga katika mashambani au huenda huyu anaeza kuipika kukula au kupeleka mjini kuuza.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana akipima dawa hizo kwa kutumia hiyo kifaa kuonyesha kuwa yeye anatibithisha kuwa kuna sehemu au dawa hizi zinafaa zitumike ili mgojwa aweze kuitumia ili aiweze kupata nafuu katika ugonjwa huo.

Mkulima huyu anaonekana akiwa mashambani yake huku akiangalia ndizi ambazo zimeweza kuimea katika shamba lake. Ndizi hii mkulima naye anaweza kuipeleka mchini ili aweze kuuza katika masokoni au kupeleka nyumbani ili aweze kuyakula ndizi huenda baada ya kuiva.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuegeshwa katika njiani au sokoni ili wanunuzi waweze kununua. Mama hawa wanaonekana wakiwa wameweza kuketi chini huku wakiuza ndizi hizi. Ndizi haya yameweza kutolewa katika mashambani na mkulima ili aweze kuuza mjini kupata hela.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuegezwa na mama huyu katika sokoni ili aweze kuifanyia nayo bishara kuuza, ili aweze kupata pesa alafu baadae ataenda kununua chakula zile zinginezo. Ndizi hizi zimeweza kutolewa na zimeweza kuiva zaidi, na zimeweza kuiuzwa katika sokoni.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuegeshwa katika mjini na huenda zinaweza kuileta katika mashambani ili mwenyewe aweze kuweka au baada ya kuiva anaweza kuuza ili aipate pesa au zingine anaweza kupeleka manyumbani ili aweze kukula.

Hizi ni ndizi ambayo mama huyu anaonekana ameitoa katika mashambani yake. Ndizi zimeweza kuivaa na zinafaa kutolewa katika mashambani ili aweze kupeleka mjini kuuza ili baadae aweze kupata hela au kupeleka nyumbani zingine ili aweze kula katika nyumbani.

Hawa ni wale ambao wameweza kuhudhuria wakiwa wameweza kuenda katika sehemu moja ili waweze kuipima hizo vitu ambayo huenda ni maziwa ambayo inapimwa ili wakishakuwa maziwa ambayo yamewekwa kwenye vijikaratasi ni zile maziwa ambazo haina hatari kwa wakaazi au wananchi.

Ng'ombe hawa ni ng'ombe ambao wameweza kufungwa na kuwekwa katika sehemu moja. Na wenyewe ng'ombe hawa wana rangi zile ambazo zinapatana. Na zimeweza kuwekwa namba hizo. Hizi ng'ombe zinaendelea kukula katika sehemu hiyo.

Jamaa huyu anaonekana akiwa ametolea ile kifaa cha ndizi ili kudhirisha na kuonyesha kuwa ndizi hizi zimeweza kuiva kuliko tayari kulishwa ndizi hii utolewa katika mashambani ili kupelekwa mjini kuuzwa alafu ataipata pesa.

Hapa ni sehemu za ng'ombe. Ng'ombe huyu ameweza kupewa chakula anaendelea kukula, huku hii kifaa hiki kinaendelea kukama ng'ombe huyo kuitoa maziwa, badala ya binadamu kukama. Kifaa hiki kinasaidia zaidi au kurahisisha kazi ya kuikama ng'ombe huo.

Hapa ni sehemu za malishoni pa ng'ombe, ng'ombe hizi zimeweza kupewa chakula huku wakiwa wanakula, sehemu hizi ni sehemu ambayo huenda ng'ombe hizi baada ya kukula katika sehemu hii, kuna sehemu zingine ambayo wanaweza kuenda ili waeze kupata kulala.

Hii ni ndizi ambazo zimeweza kuipanda na mkulima katika mashambani, ndizi hii bado hazijaiva na zimeweza kuwekwa katika jumba cha kifahari kuonyesha kuwa ndizi hizi zinahitajika kuimea Kwa haraka, halafu zikaekwa na mimea ili kuitoa na kuipeleka kuiuza.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kutolewa mashambani au bado ziko mashambani kwa mkulima huyu. Ndizi zimeweza kuiva na inafaa kutolewa mashambani, ili mwenyewe aipeleke nyumbani aweze kupeleka kwenye mjini, ili aweze kuuza na kupata hela ambazo zitamsaidia kujikimu nazo kimaisha.

Mama huyu anaonekana akiweka kifaa hichi kwenye ng'ombe yake, ng'ombe hizi zimeweza kuekezwa katika majumba yao ambacho ni jumba hiyo safi na chumba cha kifahari, mama huyo anaonekana kuwa anaifanyia usafi ng'ombe hiyo ili vidudu visiweze kushika ng'ombe hiyo.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuwa na katika mashambani kwa mkulima. Ndizi kuna ndizi ambazo zimeweza kuiva na kuna ile ambayo bado hazijaiva. Hii ndizi anaweza kutolewa mashambani na kuipeleka mjini. Yeye mwenyewe aweze kuuza kuipata hela au kuchukua nyumbani ili aweze kuikula.

Mahindi ambazo imetolewa shambani na mkulima ili aweze kuipeleka nyumbani. Kuna zike ambazo zimeweza kuharibika na kuna zile ziko sawa. Anajaribu kutenganisha zile safi na zile ambazo zimeweza kuwa mbaya na ili aweza kuitumika kukula au kuipeleka mjini kuuza

Wameeza kuegeza katika sehemu moja ya kioo wanaifuata laini, ngombe hizi zimeweza luingia majini ili ziweze kua vitudu vile ambazo zimeweza, kushika, ili mdutu haitaki kutoka inasaidia ngombe ili kupata mwili na kuitoa masiwa sa saidi.

Hapa ni sehemu ambayo unaweza kuipata maziwa kutelewa maziwa zile ziko kwa pakiti kutumika . Hizi mitungi ziko nje zinadhihirisha kuwa zinatumika na huyu kuitoka maziwa haya katika mashambani ili aweze kuileta mjini .

Hizi ni ndizi ambazo ziko katika mashambani ya mkulima. Ndizi zimeweza kuegeza katika mashamba ile ambayo ziko tayari kutolewa na kupelekwa mjini au mwenyewe anaweza kupeleka nyumbani ili aweze kukula na zingine kupeleka mjini aweze kuuza kupata hela za kujikimu kimaisha.

Hawa nae ni wanapikipiki au mwebdeshaji wa pikipiki, anaonekana kuwa akieka, maziwa ambayo ametoa mjini au mashambani ili aweze kuipeleka mjini, anamwaga maziwa kwenye mtungi yake ambayo ameeka kwenye pikipiki ili aweze kyipeleka mahali, kuipeleka mjini kuuza, kuweka kwenye kikaratasi.

Hapa ni mashambani ambapo ndizi hizi ambazo zinaonekana ziko katika mashambani. Maonyesho kuwa amenyunyizia ama ile ameweza kuipanda ndizi hizi ambazo ni nyingi, ili baadaye mimea yule anaweza kuipeleka mjini kuuza kupata hela ama kuipeleka nyumbani kwa kuliwa.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuekwa katika sehemu hii. Ndizi hii zinaeza kuipanda na ziko katika zile hali za mashambani ,hizi ni ndizi ambazo mkulima anaipenda kuipanda ili aweze kuipata mavuno yake kukula au kuweza kuipeleka mjini au sokoni kuuza kupata pesa.

Hizi ni maziwa au kitu chochote au imeweza kuwekwa kwenye kikapu hii. Kudhihirisha kuwa ni za rangi au zinaweza kuwa unafaa kuikunywa ama kutumika ili uweze kushiba. Hizi zimeweza kuwekwa katika kikembe hii.

ngombe hizi zinaweza kuipewa dawa hizo ili iweze kuharibu zile vidudu ambayo inaweza kutoka kwa ngombe hii, jama huyu anaonekana akiweka ngombe huyu ameze dawa. Ngombe hizi zimeweza kufungwa katika sehemu moja ikiwa zimeweka kitu kama foleni.

Hapa ni mahali pa malisho ya ng'ombe. Ng'ombe haya yameweza kulishwa kutumia kifaa chake. Mtu anaonekana akichunga ng'ombe ili wasiharibu malisho ambayo yamo katika sehemu hiyo. Ng'ombe hawa wameweza kuhifadhiwa kuwekwa katika sehemu moja.

Mkulima huyu anaonekana akishika ndizi katika mashambani yake, huku akidhihirisha kuwa ndizi hizi zimeweza kuipanda katika mashambani yake, huku anaonyesha kuwa anaweza kuitoa ndizi hii, katika shambani hilo au kuipeleka nyumbani kuyakula baada ya kutoa kwenye shamba hilo.

Hizi ni ndizi au mahindi ambazo zimeweza kupandwa katika sehemu hizi, hizi ndizi ambazo zimeweza kuekezwa kwenye vijikaratasi ndogo ndogo ili iweze kumea na kuinunua ili baadaye mnunuzi anaweza kuchukua akiwa amepeleka masokoni halafu ataenda kuipanda manyumbani.

Jamaa huyu anaonekana akiwa amekalia kifaa hiki huku akishika kifaa hichi akiwa anaonekana kuwa anaikama ng'ombe, ng'ombe hili ambayo anaikama ameweza kuifunga kwenye miguuni mwake ya nyuma ili liweze kuikama katika sehemu ambayo inaifaa.

Hizi ni ndizi ambayo zimeweza kutolewa katika mashambani na wakulima hawa wameweza kuitoa kwenye shambani ili waweze kupeleka mjini, kuna ndizi zimeweza kuiva vizuri, na ziko tayari kupelekwa katika sokoni ili waweze kufanya biashara kupata hela.

jinsi ambavyo ziko katika sehemu moja. Kwa maana kana kwamba ndizi hizi zimeweza kuibana na kuna zile ambazo bado zinaendelea kuipandwa katika mashamba hii. Nayo kuna mimea zingine ambazo zimeweza kuipanda katikati ya ndizi hii ya mkulima kuonyesha kuwa mkulima anaifanya kazi yake safi.

Ndizi ambayo zimeweza kuegeza na kuna mkulima anayetoa ndizi hizo katika mashambani. Zimeiva na zinaweza kutolewa mashambani ili huyu aweze kupeleka manyumbani au mjini ili aweze kuyaauza apate hela.

Hapa ni mashambani ambapo ni sehemu za mashambani ambapo ngombe ambaye inaweza kukunywa maziwa katika sehemu hili ambayo inaweza kukama sehemu hii inaonyesha kuwa ni sehemu ya kiangazi kwani maji haya ni ngumu kuipata.

Hiki ni kifaa ambacho ni cha kupimia maziwa katika kifaa. Hii ni kifaa ambacho kuitoa maziwa kwa ng'ombe kwa kuikama na baadaye kuipima ni ngapi. Maziwa haya yanatoshana zaidi kuipeleka mjini kuiuza.

Ngombe hizi ambazo zimeweza kuegeza kwenye majumba yao wanaonekana wakipewa maji, baada ya kukula, ngombe hii ambayo iko karibu sehemu ya, maji anafaa kukunywa maji hili baadae aende kulala au kuikamua, ngombe hili linaweza kuitoa maziwa na mwenyewe anaweza kuiuza kupata hela.

Hizi ni viti ambayo zimeeza kuwekwa kwenye sufuria au kwenye kifaa ambayo huonekana huyu ako katika ile harakati za kuweka kwenye moto hili baadae ziweze kuiva na kutumia na ambaye anaipika kukula au kuyakunywa viti hizi kwa kutumia mkono wake.

Hizi ni ndizi ambazo mkulima huyu ameweza kuizishika, na kuna ndizi ambayo ameweza kuitoa ili kifanye na kuna ile bado. Huyu anaonekana akishika ndizi kudhihirisha kuwa ndizi hiyi ndoyo ambazo inafaa na huenda huyu anaichukua nyumbani kukula, mjini kuuza kupata hela.

Hizi ni nyasi ambazo zimeweza kuieka katika sehemu moja ambazo zimewekwa katika zile hali, za kuuzwa au mwenyewe ameweza kueka katika sehemu hii, ili aweze kuitumia kuipea ngombe, au kuichukua katika mjini ili aweze kuuza kupata hela.

Huyu naye ni mkulima ambaye ameweza kuitoa mahindi yake kwenye shamba yake. Mahindi haya yameweza kuitoka mzuri, na mkulima huyu ambaye ameweza kuivuna, anataka kuivuna ili aweze kuitoa na kuipeleka mjini kuuza au kukula katika nyumbani.

Hizi ni ndizi ambazo mkulima huyu ambaye ameweza kuisimama kwenye kijiti hii anaonekana kuwa ameitoa ndizi hizi kwenye mashambani lake. Ndizi hii iko tayari kuipelekwa mjini au sokoni ili aweze kuuza kupata hela ,nazo zingine anaweza kupeleka nyumbani ili aweze kukula.

Hili ni ndizi ambayo imeweza kuegezwa mashambani na mkulima. ndizi hii ni ndizi ambayo bado haijaiva kwani baada ya kuiva mkulima anaweza kuichukua jijini au sokoni ili aweze kuiuza apate pesa ya kujikimu kimaisha ama anaweza kuichukua nyumbani ili aweze kuikula.

Hapa ni sehemu ambayo wanazieka maziwa ambayo wameleta kutoa mashambani naye huyu anaonekana akimwaga maziwa haya kuingia kwenye mtungi ili aweze kuchemsha na kuekwa kwenye vijikaratasi halafu baadae anaezaenda kuziuza mjini akaweze kupata hela pia.

Mama huyu ambaye anaonekana akishika, kifaa hicho na wanaekewa, maji na huyu mwingine kupitia ndoo yake, inadihirisha kuwa, anaitumia maji haya kusafisha, nyumba au huenda anaenda kuitumia kuoga au kusafisha nguo.

Hizi ni ndizi ambayo mkulima ameweza kuitoa katika mashambani na kuweka katika paa hii la gari ili ziweze kuipeleka mchini au masokoni, ili mkulima huyu aweze aende kuyauza na kuipata pesa ambayo itamsaidia kujitimu nayo katika kwenye maisha.

Hizi ni ndizi amabzo zimeezankuwa katika shambani ya mkulima, mandizi hii imeiva sana na mimea yake iko sawa, inawezankutolewa shmbani na mwenyewe kupeleka mjini kuuza na kupata pesa au baadae kupeleka manyumbani kukula, ndizi ni ndiziambayo inafaa zaidi.

Mama huyu anaonekana akiwa katika sehemu aukatika mashambani ambayo ameweza kuipanda ndizi mingi, ndivyo ameweza kuipanda na chini yake kuna viazi inginezo ambayo ameweza kuipanda. Ndizi bado haijakuwa na mimea ili mwenyewe aweze kuitoa na kuipeleka mjini.

Jamaa huyu ambaye anaonekana akiishigamkia maziwa katika kifaa hiki kudhibitisha kuwa maziwa haya yanaweza kuipaki na kueka vijikaratasi inayostahili ili ieza kuenda katika mjini kuuzwa ikiwa katika ile hali inayofaa.